Daktari wa meno atumia vifaa ya kuangalia meno ya mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda kwenye mazingira ya hospitali. Tabibu amevaa barakoa na glavu kujikinga kuambukizwa au kuambukizana vidudu. Kuna mwangaza unamulika kwa kinywa cha mteja na amevaa miwani kuzuia angazi.

Nchi tofauti zinakabiliwa na changamoto wakati wa mvua, juu ya mafuriko inayoletwa na sababu tofauti; kama ardhi tambarare na mitiririsho mbovu. Waadhiriwa wamekwama kwa maji na kikosi cha waokoaji wanajaribu kuwasaidia wake kwa waume kuwatoa waliokwama kwa shida.

Mtu mmoja ambaye ameketi kwa kiti jeupe apokea huduma kutoka kwa muuguzi. Wawili hawa wamevaa barakoa ili kujilinda kueneza vidudu. Waajiriwa kadhaa walio na nguo nyeupe wamo ndani ya chumba kinachofuata ambapo kuna vitanda za wagonjwa. Mazingira waliyomo ni ya hospitali.

Mama ameshika mtoto anayepokea chanjo kutoka kwa muuguzi, akiwa na hali ya furaha na kumtazama mwanawe. Wateja kadhaa wamepanga foleni kama wameketi na wanao ili kupokea huduma. Mazingira waliyomo ni hospitalini ambapo kila mtu ametulia kwa imani kuwa atasaidika.